Ndani ya chumba maalumu kinachojihusisha na utengenezaji wa dawa mbalimbali za mifugo, watu wawili wamesimama mbele ya mashine maalumu wakihifadhi dawa hizo katika pakti zenye rangi nyeupe, bluu pamoja na njano, hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha dawa za mifugo.

Duka lenye dawa mbalimbali za mifugo zilizo pangwa vizuri katika mashelfu, zimehifadhiwa katika vichupa, maboksi pamoja na pakti zenye ujazo na ukubwa mbalimbali. Hii inaashiria kuwa hili ni duka linalojihisisha na uuzaji wa dawa mbalimbali za mifugo.

Kiboksi kidogo chenye rangi ya damu ya mzee na nyeupe, kikiwa na maandishi yenye damu ya mzee na meupe. Pembeni kukiwa kuna kichupa chenye kifuniko chenye rangi ya kijani. Hii inaashiria kuwa hizi ni dawa zinazotumika kutibia mifugo ya aina mbalimbali.

Ndani ya duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa dawa mbalimbali za mifugo, watu wa jinsia ya kike na kiume wapo ndani ya duka hilo, wakiendelea na shughuli zingine, hii inaashilia kuwa hichi ni kilimo kinachojihusisha na maswala ya uuzaji wa dawa za mifugo.

Kichupa chenye rangi nyeupe, nyekundu pamoja na kijani chenye maandishi yenye rangi nyeupe na nyeusi, chenye michoro ya wanyama kama ng'ombe, kondoo pamoja na nguruwe. Hii inaashiria kuwa, hiki ni kichupa chenye dawa ambacho kinatumika kutibu wanyama hao.

Boksi lenye rangi ya bluu na nyeupe na maandishi yenye rangi nyeupe, nyeusi pamoja na bluu ikiwa na picha ya michoro ya mifugo kama vile ng'ombe hii inaashiria kuwa ni dawa inayotumika kwa ajili ya kutibu mifugo aina ya ng'ombe. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na masuala ya agroveti na dawa za mifugo.

Kiboksi chenye rangi ya bluu pamoja na njano, na maandishi yenye rangi nyekundu, nyeusi pamoja na bluu, ikiwa na picha ya wanyama kama vile; paka na mbwa. Hii inaashiria kuwa hii ni dawa inayotumika kutibu wanyama kama vile paka na mbwa.

Kiboksi chenye rangi ya njano na nyeupe; chenye maandishi yenye rangi nyeupe na nyeusi na picha ya mifugo. Pembeni kukiwa kuna kichupa cheusi chenye kifuniko cha njano na lebo yenye maandishi ya bluu na meusi. Hii inaashiria kuwa hizi ni dawa zinazotumika kutibu wanyama mbalimbali.

Mifuko miwili inayotumika kuhifadhi mbolea, yenye rangi nyeupe na maandishi yenye rangi nyeupe na kijani imewekwa mbele ya nyumba. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha agroveti na dawa za mifugo.

Ndani ya duka, linalojishughulisha na uuzaji wa dawa mbalimbali za mifugo. Dawa mbalimbali za mifugo zilizohifadhiwa katika vichupa vidogo, vimepangwa vizuri katika mashelfu. Vikiwa na maandishi yanayoleta maelekezo ya dawa hiyo. Hii inaashiria kuwa, hicho ni kilimo cha (Agrovet na dawa za mifugo).

Pakti yenye rangi ya njano na nyekundu ikiwa na maandishi yenye rangi nyeusi na mekundu pamoja na picha ya kifaranga. Hii inaashiria kuwa ni dawa inayotumika kwa ajili ya ukuzaji wa vifaranga, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayohusika na uuzaji wa dawa za mifugo.

Kichupa chenye rangi nyeupe, damu ya mzee pamoja na bluu bahari, kikiwa na maandishi yenye rangi nyeupe na nyekundu pamoja na picha ya wanyama kama vile mbwa na paka. Hii inaashiria kwamba hii ni dawa inayotumika kwa ajili ya kutibu wanyama kama vile mbwa na paka.

Watu wawili wamesimama chini ya jengo lililoezekwa kwa bati, pembeni kukiwa na mifuko meupe yenye maandishi ya kijani iliyopangwa vizuri. Mwanaume mmoja ameshika moja ya mifuko hiyo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha ''Agroveti'' na dawa za mifugo.

Wanaume wanne wapo ndani ya chumba juu ya maboksi meupe kukiwa kuna vitupa vya aina mbalimbali vya dawa za mifugo hii inaashiria kuwa, hii ni sehemu inayojihusisha na utengenezaji na uuzaji wa dawa za mifugo.

Ndani ya shamba kubwa na la kisasa, mimea aina ya nyanya iliyopandwa kwenye viroba; zingine zikiwa tayari zimeshaiva kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa, huku nyingine zikiwa zinaendelea kuiva. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha mazao ya biashara.

Shamba kubwa la mazao ya biashara, mazao ya biashara aina ya vitunguu maji vilivyopangwa katika msitari mnyoofu na kuchipua kwa rangi nzuri ya kijani, pembeni kukiwa kuna mabomba ya rangi nyeusi yaliyolazwa yanayotumika kumwagilia mazao hayo, hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Ndani ya shamba kubwa, mimea ya nyanya imeoteshwa ndani ya viroba. Nyanya zingine zikiwa tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni au viwandani kwa ajili ya kuchakatwa. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Zao la biashara aina ya mahindi, ambayo tayari imekwisha kuvunwa na kurundikwa kwa pamoja. Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wanaendelea na shughuli ya upangaji wa mahindi hayo katika viroba, tayari kwa ajili ya kuyasafirisha na kuyapeleka sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Hii inaashiria kuwa, hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Shamba kubwa la zao la biashara aina ya vitunguu maji lililopandwa vizuri katika mstari mnyoofu na kuchipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Wanaume wawili wanapita katikati ya shamba hilo wakikagua maendeleo na ukuaji wa zao hilo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Shamba kubwa la matikiti. Matikiti yaliokishwa kuvunwa na kurundikwa katika sehemu moja tayari kwa ajili ya kupelekwa viwandani au sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Mwanaume mmoja amewalewa rango zenye rangi ya bluu. Amebeba tikiti moja begani mwake. Hii inaashiria kuwa hicho ni kilimo cha mazao ya biashara.

Zao la biashara aina ya kahawa, ambalo tayari limekwisha kuiva, na kuvunwa na kuwekwa katika sehemu moja. Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wanaendelea na shughuli ya kuchambua kahawa hizo kwa ajili ya kupata kahawa bora kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha mazao ya biashara.

Mazao ya biashara aina ya viazi vitamu, vilivyovunwa na kuhifadhiwa vizuri kwenye matenga ya plastiki yenye rangi ya bluu, nyekundu pamoja na kijani, yaliyopangwa vizuri katika msitari mnyoofu kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa, hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Shamba kubwa la zao la biashara aina ya viazi mviringo watu wa jinsia ya kike na kiume wanaendelea na shughuli ya uvunaji wa mazao hayo, na kuyalundika katika sehemu moja. Tayari kwa ajili ya kuyasafirisha na kuyapeleka sokoni kwa ajili ya kuuzwa, hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha zao ya biashara.

Wanaume wawili, wamesimama pembeni ya mti wa muembe, ulio zaa matunda mengi aina ya maembe. Wameshika maembe hayo, hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha mazao ya biashara.

Mazao ya biashara aina ya ndizi ambayo tayari yamekwisha kuvuna na kurundikwa kwa pamoja, watu wa jinsia ya kike na ya kiume wanaendelea na shughuli ya kupakia mazao hayo ya biashara kwenye tela kwa ajili ya kuyasafirisha kupeleka sokoni kwa ajili ya kuuzwa, hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Zao la biashara aina ya mahindi ambayo tayari yamekwisha kukomaa na kuvunwa na kuweka katika sehemu moja. Watu wawili wanaendelea na shughuli ya kukusanya mahindi hayo na kuyaweka katika sehemu moja, tayari kwa ajil ya kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha mazao ya biashara.

Mazao ya biashara aina ya nanasi ambayo tayari yamekwisha kuvunwa na kuhifadhiwa kwenye matenga na maboksi tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kuenda kuuzwa, hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Mazao aina ya mapapai yaliyopandwa katika mistari minyoofu yamezaa kwa wingi na mapapai mengine yameshaiva tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara

Zao la biashara aina ya nyanya ambalo tayari limekwisha kuiva, na kuvunwa na kuwekwa katika rundo moja; tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa au kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kutoa bidhaa za aina mbalimbali. Mwanaume mmoja aliyevalia koti lenye rangi ya bluu, ameshika baadhi ya nyanya mkononi mwake. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Ndani ya shamba kubwa la mazao ya biashara, mazao ya biashara aina ya nyanya yamevunwa na kuhifadhiwa katika vikapu vyenye rangi nyeusi, tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa au viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kuzalishwa bidhaa za aina mbalimbali. Hii inaashiria kuwa, hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Shamba kubwa la migomba iliyochipua kwa rangi ya kijani kibichi na kuzaa ndizi katika mikungu mikubwa. Mikungu hiyo imefunikwa kwa mifuko yenye rangi ya bluu kwa ajili ya kulinda wadudu na wanyama. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha mazao ya biashara.

Zao la biashara aina ya vitunguu maji ambavyo tayari vimekwisha kukomaa na kuvunwa tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa; hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Zao la biashara aina ya nyanya ambazo zingine zimekwisha kuiva tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa, hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Shamba kubwa lenye mazao ya biashara matikiti na mahindi yaliyochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi yamepandwa katika mstari mnyoofu. Mazao hayo huchumwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Zao la biashara aina ya mahindi ambayo tayari yamekwisha kuvunwa na kuwekwa kwa pamoja watu wa jinsia ya kike na ya kiume, walioketi katika makundi makundi wanaendelea na shughuli ya kumenya mahindi hayo tayari kwa ajili ya kuyapeleka sokoni kwa ajili ya kuuza au kwenye mifuko kwa ajili ya kuyahifadhi, hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Zao la biashara aina ya ndizi, ambazo tayari zimekwishakukomaa na kuvunwa na kupangwa katika sehemu moja. Mwanaume mmoja ameshika mkungu mkubwa wa ndizi na kuupanga katika sehemu maalumu, tayari kwa ajili ya kupakia kwenye magari na kupeleka sehemu maalumu kwa ajili ya kuuzwa. Hii inaashiria kuwa, hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Zao la biashara aina ya mahindi ambalo tayari limekwisha kuvunwa, watu wa jinsia ya kike na ya kiume wanaendelea na shughuli ya utoaji wa maganda katika mazao hayo na kuyahifadhi katika ghala maalumu, hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Watu wa jinsia ya kike na kiume, wapo katika shamba kubwa la mazao ya biashara aina ya viazi mviringo, wanaendelea na shughuli ya uvunaji wa zao hilo la biashara na kuweka katika vindoo. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha mazao ya biashara.

Mazao ya biashara aina ya kahawa yaliyovunwa na kulundikwa pamoja. Watu wa jinsia ya kike na kiume wanendelea na shughuli ya kuchambua mazao hayo kwa ajili ya kupeleka sokoni, kwa ajili ya kuuzwa pamoja na viwandani kwa ajili ya kuchakatwa. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha mazao ya biashara.

Ndani ya shamba kubwa la zao ya biashara aina ya papai , mapapai yamepandwa katika mistari minyoofu na kuzaa kwa wingi, mapapai hayo yakikuwa huchumwa na kupelekwa sokoni kwaajili ya kuuzwa hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Wanawake na wanaume wakiwa katika shamba kubwa la mahindi, wakiendelea na shughuli ya uvunaji wa mahindi, wakiyahifadhi katika vikapu kwaajili ya kuyapeleka kuyahifadhi na kuyapeleka sokoni. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Ndani ya shamba kubwa la mazao ya biashara aina ya nyanya, watu wawili wanaendelea na shughuli ya uvunaji wa mazao hayo, kwa ajili ya kuyapeleka sokoni, kwa ajili ya kuuzwa. Hii inaashiria kuwa, hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Shamba kubwa la zao la biashara aina ya karoti ambazo tayari zimekwisha kuvunwa na kumwagwa katika sehemu moja, tayari kwa ajili ya kusafirishwa kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Zao la biashara aina ya kahawa ambalo tayari limekwisha kukomaa, limevunwa na kurundikwa kwa pamoja. Watu wa jinsia ya kike na kiume wanaendelea na shughuli ya kuchambua kahawa hizo na kuzijaza katika viroba tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa na viwandani kwa ajili ya kuchakatwa. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Shamba kubwa la zao la biashara aina ya vitunguu maji, mwanaume mmoja yupo katika shamba hilo akiendelea na shughuli ya uvunaji wa mazao hayo ambayo tayari yamekwisha kukomaa kwa ajili ya kuyasafirisha kuyapeleka sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Shamba kubwa la mazao ya biashara aina ya nyanya zilizopandwa katika mstari mnyoofu na kushikishwa katika fito zilizo ndani ya shamba hilo. Nyanya hizo zimezaa kwa wingi, nyanya hizo zikiiva huchumwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa au viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kuzalisha bidhaa mbalimbali. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Mwanaume mmoja aliyevaa koti lenye rangi ya kati amesimama pembeni ya mti wa parachichi uliochukua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, mkononi mwake akiwa ameshika moja ya tunda hili. Hii inaashiria kuwa hicho ni kilimo cha mazao ya biashara.

Shamba kubwa la nyanya zilizochipua vizuri na kuzaa vizuri lenye rangi ya kijani kibichi. Mwanaume mmoja ameshika moja ya nyanya ndani ya shamba hilo na kuifunga katika fito zilizopo ndani ya shamba hilo, hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Ndani ya shamba kubwa la zao la biashara aina ya nyanya, mwanamke mmoja aliyeshika tenga la plastiki lenye rangi nyeusi akiendelea na shughuli za uvunaji wa mazao hayo ambayo yamshakwisha kuiva, tayari kwa ajili ya kuyapeleka sokoni kwa ajili ya kuuza, hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha mazao ya biashara.

Zao la biashara aina ya mahindi ambayo tayari yamekwisha kuvunwa na kuweka katika sehemu moja, mwanamke mmoja aliovalia shati jeupe na sketi nyeusi amesimama katikati ya mahindi hayo mkononi akiwa ameshika mahindi hayo tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa, hii inaashiria kuwa hicho ni kilimo cha mazao ya biashara.

Wanaume wawili wapo ndani ya shamba kubwa la nyanya, wameshika mimea ya nyanya iliyozaa vizuri ikiwa na rangi ya kijani kibichi, hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya kibiashara.

Shamba kubwa la migomba ililopandwa katika utaratibu maalumu migomba hiyo imezaa mikungu mikubwa ya ndizi ambayo tayari kwa kuvunwa na kupelekwa sokoni kwaajili ya kuuzwa, hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Shamba kubwa la mazao ya biashara aina ya nyanya ambao tayari yamekwisha kuiva na kuvunwa, na kuhifadhiwa katika matenga yenye rangi nyeusi tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Ndani ya shamba kubwa la mazao ya biashara, mazao aina ya mapapai yaliyochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi; yamepangwa katika mstari mnyoofu. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Mwanamke mmoja; amesimama pembeni ya gari lililobeba mananasi yaliyovunwa na kupakiwa ndani ya gari hilo, tayari kwa kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Shamba kubwa la mazao ya biashara aina ya mananasi watu wa jinsia ya kike na ya kiume wanaendelea na uvunaji wa mananasi hayo na kuyahifadhi katika matenga ya plastiki yenye rangi nyekundu, tayari kwa ajili ya kuyapakia kwenye gari na kuyapeleka sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Ndani ya shamba kubwa linalojishughulisha na kilimo cha mazao ya biashara. Mazao ya biashara yamepandwa vizuri katika vitalu kwa mstari mnyoofu, yaliyochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Hii inaashiria kuwa, hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo katika shamba kubwa la mazao ya biashara aina ya mahindi wanaendelea na shughuli ya kuyavuna mazao hayo na kuyaweka katika rundo moja, tayari kwa ajili ya kuyapeleka sokoni kwa ajili ya kuuza; hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Ndani ya shamba kubwa la mazao ya biashara, zao la biashara aina ya kabichi zimepandwa vizuri na kuchipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, mwanaume mmoja amesimama katikati ya shamba hilo akikagua mazao hayo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Shamba kubwa la zao la biashara aina ya kahawa, ambalo tayari limekwisha kuiva na kukomaa. Mwanaume mmoja aliyevalia shati ya njano na suruali nyeusi anaendelea na shughuli ya uvunaji wa mazao hayo. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha mazao ya biashara.

Mananasi yaliyovunwa na kurundikwa kwa pamoja, watu wanne wameshika matenga yaliyojaa mananasi wakiyamwaga katika rundo hilo tayari kwa kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa au viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kutoa bidhaa zingine kama vile juisi, hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Zao la biashara aina ya mahindi ambayo tayari yamekwisha vunwa nakuning'inizwa katika nguzo ili yaweze kukakua kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa, hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo katika shamba kubwa ya zao la biashara aina ya vitunguu maji, wakiendelea na shughuli ya uvunaji wa zao hilo. Wamevuna na kulilundika kwa pamoja tayari kwa kupelekwa sokoni kwa ajili ya uuzaji. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Zao la biashara aina ya mahindi yaliyovunwa na kurundikwa kwa pamoja, watu wa jinsia ya kike na ya kiume wanaendelea na shughuli ya uvunaji wa mazao hayo tayari kwa ajili ya kuyapeleka sokoni kwa ajili ya kuuza. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Ndani ya shamba kubwa la mazao ya biashara aina ya nyanya, ambayo yamekua na kuchipua vizuri na kuzaa matunda mengi. Mwanaume mmoja aliyevalia koti refu lenye rangi ya bluu, ameshika kindoo kilichojaa nyanya na zingine akiwa amezishika mkononi kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kuuzwa. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha mazao ya biashara.

Mwanaume mmoja, aliye valia shati lenye rangi nyekundu na suruali ya khaki, amesimama katika shamba kubwa la mazao ya biashara aina ya mananasi. Mkononi mwake akiwa ameshika mazao hayo, hii ina ashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Zao la biashara aina ya kahawa ambazo tayari zimekwisha kuvunwa na kuwekwa katika mfuko maalumu, watu wa jinsia ya kike na ya kiume wanaendelea na shughuli ya kuchambua kahawa hizo tayari kwa ajili ya kuzisafirisha na kuzipeleka sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Zao la biashara aina viazi vitamu liliovunwa na kuhifadhiwa katika matenga ya plastiki yenye rangi ya njano, bluu bahari pamoja na orenji. Kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha mazao ya biashara.

Zao la biashara aina ya mahindi, yaliyopandwa vizuri na kuchipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Mwanaume mmoja aliyevalia shati nyeupe na suruali ya jinzi, amesimama pembeni ya mahindi hayo akiwa ameshika moja ya mahindi hayo. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha mazao ya biashara.

Shamba kubwa la zao la biashara aina ya kahawa, mwanamke mmoja aliyesimama pembeni ya miche hiyo ya kahawa mkononi mwake akiwa ameshika kisado kilichojaa kahawa ambazo tayari zimekwisha kuiva na kuvunwa tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Zao la biashara aina ya kahawa ambalo limekua na kuchipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, mwanaume mmoja aliyevalia shati ya buluu amesimama pembeni ya mti huo wa kahawa akichuma baadhi ya kahawa ambazo zimekwisha kuiva tayari kwa jili ya kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa; hii inaashiria kwamba hicho ni kilimo cha mazao ya biashara.

Shamba kubwa la migomba. Migomba iliyochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, iliyozaa ndizi nyingi ambazo zitatumika kwa ajili ya chakula pia sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha mazao ya biashara.

Zao la biashara aina ya pilipili hoho ambalo tayari limekwisha kuvunwa na kuhifadhiwa kwenye matenga, tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Ndani ya shamba kubwa la mazao ya biashara mimea iliyochipua vizuri kwa rangi ya kijani kibichi na maua yenye rangi nyeupe imepandwa katika mistari minyoofu, hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Shamba kubwa la zao la biashara aina ya mapapai yaliyopandwa katika mistari minyoofu na kuzaa kwa wingi. Mwanaume mmoja aliyevalia suruali ya bluu na shati nyekundu anachuma moja ya papai katika mti huo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Zao la biashara aina ya nyanya ambazo tayari zimekwisha kuiva na kuvunwa na kulundikwa kwa pamoja. Watu wanaendelea na shughuli ya kuchambua nyanya hizo na kuzipanga katika matenga na ndoo zenye rangi ya kijani, tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Ndani ya shamba kubwa, zao la biashara aina ya matango ambalo limekua na kuchipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi na kuzaa matango mengi, ambayo yapo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa shambani kwa ajili ya kuuzwa. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha mazao ya biashara.

Zao la biashara aina ya pilipili hoho ambalo tayari limekwisha kuvunwa na kuhifadhiwa kwenye viroba kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Mwanaume mmoja amesimama pembeni ya viroba hivyo ameshika pilipili hoho mikononi mwake. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Zao la bishara aina ya viazi mviringo ambavyo tayari vimekwisha kuvunwa na kuwekwa kwenye magunia makubwa meupe yenye ufito mwekundu, tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kulekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Mwanaume mmoja aliyevalia nguo zenye rangi nyeusi amesimama katikati ya lundo kubwa la zao la biashara aina ya kabeji lililovunwa na kurundikwa kwa pamoja kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa, hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Watu wapo katika shamba kubwa la mazao ya biashara aina ya mahindi, yaliyovunwa na kurundikwa kwa pamoja. Wanajaza mazao hayo katika viroba kwa ajili ya kupeleka sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha mazao ya biashara.

Zao la biashara aina ya viazi vitamu lililovunwa na kurundikwa katika rundo moja, watu wanaendelea na shughuli ya kuchambua mazao hayo na kuyapanga katika matenga yenye rangi ya bluu na kijani, kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuza. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha mazao ya biashara.

Mwanaume mmoja amesimama katikati ya shamba kubwa la mazao ya biashara aina ya pilipili amebeba toroli lililojaa pilipili zenye rangi ya njano, kijani, pamoja na nyekundu tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa, hii inaashiria kuwa hicho ni kilimo cha mazao ya biashara.

Zao la biashara aina ya kahawa, ambalo huvunwa na kudobwa kwenye ndoo na kuungukwa katika sehemu moja, kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa, au viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kuzalishwa bidhaa zingine za aina mbalimbali. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Zao la biashara aina ya mahindi ambayo tayari imekwisha kuvunwa na kurundikwa katika rundo moja. Mwanamke mmoja aliyevalia shati ya kijivu na suruali nyeusi; amejaza mahindi yao katika kiroba chenye rangi ya kijani amejitishwa kichwani, tayari kwa ajili ya kupeleka sokoni kwa ajili ya kuuza. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Shamba kubwa lenye migomba iliyopandwa katika mistari minyoofu. Imechipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, ikiwa na mikungu mikubwa yenye idadi kubwa ya ndizi. Mikungu hiyo ikikomaa huvunwa na hupelekwa shambani kwa ajili ya kuuzwa. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha mazao ya biashara.

Mwanamke mmoja amesimama pembeni ya mgomba uliozaa mkungu mkubwa wa ndizi, ameshika moja ya ndizi hizo. Ndizi hizo zikikomaa huvunwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha mazao ya biashara.

Zao la biashara aina ya viazi mviringo vilivyovunwa na kulundikwa kwa pamoja. Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wanaendelea na shughuli ya uvunaji wa zao hilo, tayari kwa ajili ya kulisafirisha na kulipeleka sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Ndani ya shamba kubwa la nyanya nyanya zilizota na kuchukua vizuri kwa rangi ya kijani kibichi zilikuwa zimezaa kwa wingi sana, hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Watu wanne watatu wakiwa wamevalia makoti marefu yenye rangi ya kijani na mmoja akiwa amevalia koti lenye rangi nyekundu. Wanaendelea na shughuli ya uvunaji wa maembe na kuyaweka katika matenga yenye rangi ya njano. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha mazao ya biashara.

Shamba kubwa linalojihusisha na kilimo cha mazao ya biashara, mazao ya biashara aina ya matikiti yaliyovunwa na kurundikwa kwa pamoja. Mwanaume mmoja akiwa amevalia koti lenye rangi ya bluu, amesimama akiwa amebeba tikiti moja begani mwake. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha mazao.

Zao la biashara aina ya nyanya ambalo tayari limekwisha kuiva na kuvunwa, na kuhifadhiwa katika matenga ya plastiki yenye rangi nyekundu na nyeusi. Watu wa jinsia ya kike na kiume wanaendelea na shughuli ya upangaji wa nyanya hizo katika matenga, tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha mazao ya biashara.

Shamba kubwa la zao la biashara aina ya vitunguu maji vilivyopandwa katika mstari mnyoofu, katikati ya mistari hiyo kuna mabomba meusi yamelazwa chini ambayo hutiririsha maji kwa ajili ya kuleta unyevu katika shamba hilo. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha umwagiliaji.

Shamba kubwa lililopandwa mazao kama mahindi na matikiti yaliyochukua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, mazao haya hutumika kwa ajili ya chakula pia kwa ajili ya kuuzwa kama mazao ya biashara, hii inaashiria kuwa hii ni eneo la mashamba.

Shamba kubwa lenye miche iliyochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi iliyopandwa kwa utaratibu maalumu pembeni kukiwa kuna mabomba yenye rangi nyeusi yenye matobo yanayotiririsha maji katika miche hiyo hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mashamba.

Zao la biashara aina ya viazi mviringo vilivyovunwa na kuwekwa katika makundi makundi. Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wanaendelea na shughuli ya uvunaji wa mazao hayo tayari kwa ajili ya kuyasafirisha na kuyapeleka sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mashamba na mazao ya biashara.

Shamba kubwa lenye mimea iliochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi iliyopandwa katika mistari iliyonyooka pembeni ya mimea hiyo kuna mabomba meusi aliyolazwa yaliyotobolewa matundu yanayotoa maji yanayosaidia kumwagilia katika mimea hiyo hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha umwagiliaji.

Mabeseni meupe, yaliyopangwa katika mistari mnyoofu, yaliyowekwa udongo, ndani yake kuwa na miche iliyochipuwa kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha mbegu.

Shamba kubwa na la kisasa, lenye vitalu vya plastiki vyenye rangi nyeusi, mimea iliyopandwa vizuri katika mstari mnyoofu, imeota na kuchipua vizuri kwa rangi ya kijani kibichi, hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha kisasa.

Zao la biashara aina ya nyanya lililooteshwa katika viroba, nyanya nyingine zikiwa tayari zimekwisha iva kwa ajili ya kuchumwa na kupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Shamba kubwa lenye mimea iliyochipua kwa rangi ya kijani, kukiwa na mabomba meusi yaliyolazwa ndani ya shamba hilo, yanayotumika kumwagilia mimea hiyo, hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha umwagiliaji.

Wanaume watatu wa jemb kinachjotumika hulimia ndani ya sham, ba hilo inaashiria hiki ni kilimo cha mashamba.

Mazao aina ya kabichi ambayo tayari yamekwisha kuvunwa na kuwekwa katika sehemu moja tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Mwanaume mmoja aliyevalia mavazi yenye rangi nyeusi amesimama pembeni ya kabichi hizo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Wanaume wawili wamechuchumaa katikati ya mmea aina ya nyanya ambao umezaa nyanya zenye rangi ya kijani. Moja ameshika moja ya nyanya hizo na mwingine akimpa mwenzio maelekezo fulani. Hii inaashiria kuwa hicho ni kilimo cha mazao ya biashara.

Ndani ya shamba kubwa na la kisasa lililowezeka kwa vitambaa vyenye rangi nyeupe, mimea iliyopandwa katika vitalu maalum imechukua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, katikati kukiwa kuna njia zinazowezesha kupita kwa ajili ya kumwagilia na kukagua mimea hiyo hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha maishamba

Ndani ya shamba kubwa lenye mashine za aina mbalimbali, mimea imepandwa vizuri katika mabomba ya plastiki yenye matundu yanayo saidia kukua kwa mimea hiyo. Mimea hiyo imechipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi ikiwa imeunganishwa na maidi inayosaidia kupeleka maji, chakula, pamoja na hewa kwa ajili ya ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mashine.

Ndani ya shamba kubwa trekta lenye rangi nyekundu kukiwa na watu wawili wanaoliongoza linalotumika kutifua udongo ndani ya shamba hilo, pembeni kukiwa na mahindi yaliyochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mashine.

Trekta kubwa lenye rangi ya kijani, magurudumu yenye rangi nyeusi na njano, nyuma kukiwa kuna kifaa chenye rangi nyekundu ipo katikati ya shamba inayotumika kutifua udongo wa shamba hilo, hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mashine.

Ndani ya shamba kubwa lenye mashine za aina mbalimbali mimea iliyopandwa katika mashine mbalimbali zilizopo ndani ya chumba hicho zimechipua kwa rangi ya rangi nzuri ya kijani kibichi, hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mashine.

Mwanaume mmoja ameketi ndani ya trekta kubwa lenye kifaa kama jembe chenye rangi nyekundu kinachotumika kulimia shamba hilo kwa kutifua udongo kutoka chini kwenda juu. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mashine.

Mashine yenye rangi nyekundu na nyeusi ipo ndani ya shamba hilo. Mkulima ameishika mashine hiyo akiiongoza, hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha viwanda.

Trekta kubwa lenye rangi nyekundu na kijani, linalotumika katika kulimia shamba. Mtu ameketi ndani ya trekta hilo, akiliongoza. Hii inaashiria kuwa, hiki ni kilimo cha mashine.

Shamba kubwa, lenye nyasi fupi zenye rangi ya kijani kibichi, trekta kubwa lenye rangi nyekundu, likiwa limefungwa kitu kama jembe kwa mbele. Linalotumika katika kukatia nyasi hizo, hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha kisasa kinachotumia mashine.

Ndani ya shamba kubwa na la kisasa viroba vyeupe vilivyopangwa katika mpangilio maalumu vikiwa vimepandwa mimea iliyochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi pembeni kukiwa na mashine nyeupe inayotumika kuchanganya udongo huo na kuingiza maji pamoja na chakula kwa ajili ya ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mashine.

Ndani ya shamba kubwa yenye mashine ya aina mbalimbali mimea iliyopandwa vitalu imeota na kuchipua haraka kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Hii inaashiria kuwa hiki ji kilimo cha mashine.

Mashine kubwa inayotumika kwa shughuli ya kuchimbua udongo ndani ya shamba, yenye rangi nyekundu na nyeusi. Ipo katikati ya shamba hilo. Hii inaashiria kuwa, hichi ni kilimo cha mashine.

Shamba kubwa linalolimwa kwa kutumia mashine, mashine yenye rangi nyekundu na njano imewekwa katikati ya shamba hilo, inayotumika katika uvunaji wa mazao hayo. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha mashine.

Ndani ya shamba kubwa lenye mashine za aina mbalimbali, mimea iliyopandwa na kuchipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi ndani ya vitalu vilivyounganishwa na mabomba yanayoingiza maji na chakula, kwa ajili ya ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha mashine.

Ndani ya shamba la kisasa lenye mashine mbalimbali zenye rangi nyeupe, mimea iliyochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi na kuzaa matunda yenye rangi nyekundu, pembeni kukiwa kuna mashine inayotumika katika uvunaji wa matunda hayo, hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mashine.

Ndani ya shamba, mashine yenye rangi nyekundu, mbele ikiwa imefungwa kitu kama jembe, kinachotumika kutifua udongo ndani ya shamba hilo. Mwanaume mmoja ameishika na akiiongoza ili kulima ndani ya shamba hilo. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha mashine.

Mimea iliyochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, ndani ya chumba maalumu chenye mashine mbalimbali; zinazotumika katika ukuzaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mashine.

Shamba kubwa trekta yenye rangi nyekundu iliyofungwa kitu kama jembe kwa nyuma kinachotumika kutifua udongo ndani ya shamba hilo ili kuulainisha iwe tayari kwa ajili ya kupanda na kulima. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mashine.

Ndani ya chumba maalumu chenye mashine mbalimbali, mimea imepandwa katika mistari minyoofu na kuchipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi katika mashine hizo, hii inaashiria kuwa hikii ni kilimo cha mashine.

Matrekta makubwa yenye rangi ya kijani nyuma yakiwa yamefungwa majembe yenye rangi nyekundu, yanayotumika kutifua udongo ndani ya shamba hilo, hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha mashine.

Ndani ya chumba kikubwa chenye mashine za aina mbalimbali, mimea iliyokua na kuchipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, imeoteshwa katika mashine zilizopo ndani ya chumba hicho, imeunganishwa na mabomba yanayoingiza, maji chakula na hewa kwa ajili ya ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha mashine.

Mabomba meupe yaliyolazwa kwa mpangilio maalumu yakiwa yanamatobo yanayootesha mimea bila kutumia udongo yameunganishwa kwa mirija meusi inayosasidia kuingiza chakula, maji pamoja na hewa kwa ajili ya ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha kisasa cha haidroponi.

Ndani ya chumba maalumu chenye mashine mbalimbali mashine moja yenye rangi ya bluu, ndani kukiwa kuna mimea iliyoota na kuchipua vizuri kwa rangi ya kijani kibichi. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mashine.

Ndani ya shamba kubwa la kisasa lenye mashine za aina mbalimbali, zinazotumika katika kukuzia na kuoteshea mimea ya aina mbalimblali. Mimea iliyopandwa ndani ya mashine ndani fulani imekua na kuchipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mashine.

Shamba kubwa lenye nyasi fupi zenye rangi ya kijani. Trekta kubwa lenye rangi ya kijani na magurudumu meusi, likiwa lipo katikati ya shamba hilo, likiendelea na shughuli ya ukataji nyasi ndani ya shamba hilo. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha mashine.

Mwanaume mmoja, yupo ndani ya trekta kubwa lenye rangi nyekundu, nyuma likiwa limefungwa kitu kama jembe, kinachotumika kulimia ndani ya shamba hilo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mashine.

Ndani ya shamba kubwa lenye majani yaliyochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Mashine yenye rangi ya kijani na bluu iliyofungwa kitu kama jembe kwa mbele kinachotumika kukata majani hayo. Inaendelea na shughuli ya ukataji wa majani hayo ndani ya shamba hili. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mashine.

Mashine kubwa yenye rangi nyeupe ipo katikati ya shamba kubwa lenye mimea iliyochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, iliyopandwa katika vitalu vyenye rangi nyeupe bila kutumia udongo. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha mashine.

Mashine yenye rangi nyeupe na njano, yenye magurudumu yenye rangi nyeusi, imewekewa katika shamba kubwa la kisasa, lenye mabomba yenye rangi nyeupe, imeotesha mimea iliyochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, ina mirija inayopitisha maji, chakula pamoja na hewa, vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha mashine.

Trekta kubwa lipo katikati ya shamba kubwa lenye majani yenye rangi ya kijani kibichi, nyuma ikiwa imefungwa kitu kama jembe, kinachotumika kukata majani hayo. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha mashine.

Bwawa kubwa, pembeni likiwa limezungukwa na nyasi fupi zilizochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, pamoja na miti mirefu iliyochipua kwa majani mazuri ya kijani kibichi. Bwawa hili hutumika kwa ajili ya shughuli za ufugaji wa samaki. Hii inaashiria kuwa, hii ni sehemu inayojihusisha na ufugaji wa samaki.

Beseni kubwa lenye rangi ya bluu, ndani likiwa na maji pamoja samaki wanao ogelea. Ndani ya beseni hilo limeunganishwa na mipira inayo ingiza chakula kwa ajili ya ukuaji wa samaki hao, hii inashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na ufugaji wa samaki.

Ndani ya beseni kubwa inayotumika katika utendaji wa samaki samaki wenye rangi nyekundu, nyeusi, pamoja na pinki, wanaogelea kwa kupishana ndani ya beseni hiyo. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na ufugaji wa samaki.

Samaki wa aina mbalimbali wenye rangi nyeupe, nyeusi pamoja na machungwa wanazunguka ndani ya kifaa maalumu cha kuhifadhia samaki kwenye maji yenye rangi ya bluu. Hii inaashiria kuwa, hii ni sehemu inayojihusisha na ufugaji wa samaki.

Bwawa kubwa linalojihusisha na ufugaji wa samaki likiwa nimeunganishwa kwa mipira mbalimbali inayoingiza chakula ndani ya bwawa hilo, samaki wa aina mbalimbali wengine wakiongelea na wengine wakila. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na ufugaji wa samaki.

Sehemu kubwa ya wazi yenye bwawa kubwa yenye maji yenye rangi ya bluu iliyozungushiwa kwa mifuko ya plastiki mwanaume mmoja amesimama pambezoni mwa bwawa hilo akiendelea na shughuli ya uvuaji wa samaki hii ina ashiria kuwa hii ni sehemu inayo jihusisha na ufugaji wa samaki.

Nafaka mbalimbali kama vile: mahindi, kunde, maharage pamoja na alizeti, zilizowekwa katika viroba maalumu mbele ya duka fulani. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha mazao ya chakula.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wanaendelea na shughuli ya ujazaji wa mazao aina ya mahindi katika viroba walivyovipanga katika mstari mnyoofu. Hii inaashiria kuwa, hichi ni kilimo cha mazao ya chakula.

Mazao ya chakula kama vile maharage na mahindi, amabyo tayari yamekwisha kuvunwa na kukaliwa kwenye vikapu vya rangi ya kaki, hii inaashiria kuwa hiki ni kiilmo cha mazao ya chakula.

Shamba kubwa la mazao ya chakula aina ya mahindi. Mahindi hayo yakiwa yamekauka na kuwa na rangi ya kahawia tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa katika maghala kuhifadhiwa. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha mazao ya chakula.

Eneo la msitu lenye vichaka, nyasi fupi pamoja na miti mirefu iliyochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi kukiwa na maporomoko ya maji yanayotiririsha maji na kuletea unyevu katika eneo hilo. Hii inaashiria kuwa hili ni eneo la misitu.

Vijana wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya eneo lililozungukwa na miti vichaka pamoja na nyasi zenye rangi nzuri ya kijani kibichi, wanapita katikati ya njia iliyo katikati ya eneo hilo; hii inaashiria kuwa hili ni eneo la misitu.

Miche iliyochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi imepandwa katika vifuko vya plastiki vyenye rangi nyeusi na kupangwa vizuri kwa mpangilio mzuri katika vitalu maalum. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha misitu.

Miti mirefu yenye rangi ya kijani kibichi, vichaka pamoja na nyasi vilivyofungana na kutengeneza msitu mnene katikati kukiwa na njia ya vumbi inayowezesha kuingia ndani ya msitu huo, hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha misitu.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wamesimama ndani ya shamba kubwa lenye uzio, mbele yao kuna kitalu chenye miche iliyopandwa katika vimfuko vya plastiki. Mwanamke na mwanaume wameshika moja ya miche hizo wakikagua kwa makini, hii inaashiria kuwa hili ni eneo linalojihusisha na masuala ya misitu.

Eneo la misitu lililozungukwa na miti iliyochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, mawe pamoja na vichaka mbalimbali, eneo hili hutumika kwa ajili ya hifadhi ya wanyama wanaoishi ndani ya msitu huo, hii inaashiria kuwa hili ni eneo la misitu.

Eneo kubwa la wazi lenye miti mingi mirefu iliyochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi pamoja na nyasi fupi, pia kuna bwawa lililojaa maji na mimea mingine, hii inaashiria kuwa hili ni eneo la misitu.

Ndani ya shamba kubwa miche ya miti ya aina mbalimbali imepandwa katika vimfuko vya plastiki, watu wa jinsia ya kike na ya kiume wanaendelea na shughuli ya umwagiliaji wa miche hiyo, miche hii ikikua hupandwa kwa ajili ya utengenezaji wa misitu, hii inaashiria kuwa hili ni eneo la misitu.

Eneo lilozungukwa na miti mirefu iliyochukua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, vichaka pamoja na nyasi fupi, kukiwa na daraja lililotengenezwa kwa mbao, chini ya daraja hilo kuna mto unaotiririsha maji na kuweka unyevu katika eneo hilo, hii inaashiria kuwa ili ni eneo la misitu.

Ndani ya shamba kubwa lililozungushiwa uzio watu wa jinsia ya kike naya kiume wamesimama mbele ya kitalu chenye miche iliyochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi iliyooteshwa ndani ya vifuko vya plastiki mwanamke mmoja ameshika moja ya vifuko hivyo hii inaashiria kuwa hili ni eneo la misitu.

Eneo kubwa la wazi lenye nyasi fupi, vichaka pamoja na miche iliyochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi kukiwa na madimbwi ya maji yanayoleta unyevu katika eneo hilo. Hii inaashiria kuwa hili ni eneo la misitu.

Eneo la msitu lenye miti mingi mirefu iliyochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi pamoja na maporomoko ya maji yanayotiririsha maji kutoka mlimani kushuka ardhini; hii inaashiria kuwa hili ni eneo la misitu

Eneo kubwa lililozungukwa na nyasi ndefu, miti mirefu na vichaka, mapango, pamoja na madaraja. Hii inaashiria kuwa hili ni eneo la misitu.

Eneo la misitu lenye mapango, miti mirefu, nyasi fupi na vichaka vilivyochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Katikati kukiwa kuna njia inayowawezesha watu kupita kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Hii inaashiria kuwa hili ni eneo la misitu.

Wanaume kadhaa wamesimama katika eneo kubwa la wazi leney nyasi fupi zenye rangi ya kijani pembeni kukiwa kuna miti mifupi mifupi inayoanza kukua hii inaashiria kuwa hii ni eneo la misitu.

Eneo la misitu lililozungukwa na miti mirefu yenye rangi nzuri ya kijani kibichi pamoja na vichaka. Katikati kukiwa kuna korongo linalopitisha maji kwa kasi. Hii inaashiria kuwa hili ni eneo la misitu.

Mabomba yenye rangi nyeupe na nyeusi yanayotumika kuoteshea mimea bila kutumia udongo, yameunganishwa na mirija inayoingiza: maji, chakula pamoja na hewa; inayosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha kisasa cha haidroponi.

Beseni kubwa, jeupe, lenye mimea iliyochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi; iliyoota bila kutumia udongo, imeunganishwa kwa mabomba yanayopitisha maji na chakula katika mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha haidroponi.

Mabomba yenye rangi nyeupe yenye matobo yanayotumika kuoteshea mimea bila kutumia udongo, yamepangwa vizuri ndani ya chumba maalumu yana mimea iliyo chipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, hii ina ashiria kuwa hiki ni kilimo cha kisasa cha haidroponi.

Mabomba meupe yaliyopangwa katika utaratibu maalumu yanayotumika kuoteshea mimea bila kutumia udongo ndani kukiwa kuna maji yenye virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo. Mimea hiyo imechipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha kisasa cha haidroponi.

Ndani ya chumba maalum, kinachowaka taa, mabomba yenye rangi nyeupe yaliyopangwa vizuri, yenye matundu. Mimea inayokua bila kutumia udongo, imechukua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Mabomba yameunganishwa na miyia, inayoingiza maji, chakula pamoja na hewa katika mimea hiyo, ili kusaidia kukua. Hii inashuhudia kuwa hichi ni kilimo cha haidroponi.

Ndani ya shamba kubwa na la kisasa, mabomba meupe yaliyotobolewa matundu na kuwekewa mabeseni yenye rangi nyeusi, yanayootesha mimea bila kutumia udongo. Mimea imechipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, yameunganishwa kwa mirija inayopitisha maji, chakula pamoja na hewa, kinachosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha kisasa cha haidroponi.

Mimea iliyopandwa katika mabomba meusi yenye vitundu bila kutumia udongo imechipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Ndani ya mabomba hayo kuna mipira inayopitisha chakula pamoja na maji pamoja na hewa kwa ajili ya ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hicho ni kilimo cha haidroponi.

Mabomba maalumu yenye rangi nyeupe yanayotumika kuoteshea mimea bila kutumia udongo. Yameunganishwa kwa mirija inayosaidia kutumika kupitisha chakula, maji, pamoja na hewa; inayosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha kisasa cha haidroponi.

Shamba kubwa na la kisasa lenye mabomba marefu meupe yaliyolazwa chini, yenye matobo yanayooteshwa mimea bila kutumia udongo. Yameunganishwa kwa mirija inayosaidia kupitisha chakula, maji pamoja na hewa kwa ajili ya ukuaji wa mimea hiyo. Mimea hiyo imechipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha kisasa cha haidroponi.

Bomba lenye rangi nyeupe lenye tundu linalo tumika kuoteshea mimea bila kutumia udongo ndani ya bomba hilo kukiwa kuna maji yenye virutubisho vinavyo saidia katika ukuaji wa mimea hiyo, hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha kisasa cha haidroponi.

Mabomba yenye rangi nyeupe na nyeusi yanayotumika kuoteshea mimea bila kutumia udongo yameunganishwa kwa mirija yenye rangi nyeusi inayoingiza maji chakula pamoja na hewa katika mimea hiyo, hii inaashiria kuwa hicho ni kilimo cha haidroponi.

Mimea iliyochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi imepandwa katika mabeseni meusi bila kutumia udongo ikiunganishwa kwa mirija yenye rangi nyeusi inayopeleka maji na chakula katika mimea hiyo, hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha haidroponi.

Mabeseni yenye rangi nyeupe yanayotumika kuoteshea mimea bila kutumia udongo. Yameekwa juu ya maji yenye virutubisho vinavyosaidia kukua kwa mimea hiyo. Juu yake kukiwa kuna mimea iliyochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha kisasa cha haidroponi.

Ndani ya shamba kubwa na la kisasa mabomba meupe na yenye matobo yanayooteshea mimea bila kutumia udongo. Yameunganishwa na mirija inayoingiza maji, chakula na hewa kwa ajili ya ukuaji wa mimea hiyo. Mimea hiyo imekua na kuchipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha kisasa cha haidroponi.

Mabomba maalumu yenye matundu yanayotumika kuoteshea mimea bila kutumia udongo, pembeni kukiwa kuna beseni lenye rangi nyeusi linalohifadhi maji yenye virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha kisasa cha haidroponi.

Mabomba yenye rangi nyeupe na nyeusi yenye matundu yanayootesha mimea bila kutumia udongo yakiwa yameunganishwa na mirirja inayoingiza maji, chakula pamoja na hewa inayosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa, hiki ni kilimo cha kisasa cha haidroponia.

Mabomba yenye rangi nyeupe yenye matobo, yanayotumika kuotesha mimea bila kutumia udongo. Mabomba hayo yameunganishwa na mirija inayoingiza maji, chakula na hewa katika mimea hiyo ili kusaidia ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha kisasa cha haidroponi.

Mimea iliyopandwa katika mabomba meupe bila kutumia udongo, imeota na kuchipua vizuri kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Mwanamke mmoja amesimama ndani ya shamba hilo akishika baadhi ya majani ya mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha kisasa cha haidroponi.

Ndani ya shamba kubwa na la kisasa mimea iliyopandwa bila kutumia udongo imeota na kuchipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. kukuwa na mabomba meusi yanayosaidia kupitisha maji pamoja na chakula vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo, hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha kisasa cha haidroponi.

Mabomba yenye rangi nyeupe yenye matobo yanayotumika kuoteshea mimea bila kutumia udongo yameunganishwa kwa mabomba madogo yenye rangi nyeusi yanayosaidia kuingiza maji, hewa pamoja na chakula inayosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha haidroponi

Ndani ya shamba kubwa lenye mabomba meupe yaliyolazwa. Mimea imeota bila kutumia udongo kukiwa na matundu yanayopitisha maji, chakula pamoja na hewa yanayosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha kisasa cha haidroponia.

Mabomba maalumu meupe, yaliyopangwa vizuri kwa mstari mnyoofu, yakiwa yana vikopo vyenye rangi nyeusi vinavyootesha mimea bila kutumia udongo, yameunganishwa kwa mirija inayosaidia kuingiza maji, chakula pamoja na hewa katika mimea hiyo na kusaidia ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha kisasa cha haidroponi.

Mabomba yenye rangi nyeupe na bluu yenye matundu yanayotumika kuoteshea mimea bila kutumia udongo, matundu hayo yanatumika kupitisha chakula, maji, pamoja na hewa inayosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo, hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha haidroponi.

Mimea iliyostawi vizuri kwa rangi ya kijani kibichi, bila kutumia udongo, imeoteshwa ndani ya beseni kubwa lenye rangi ya bluu na vibeseni vidogo vidogo vyenye rangi nyeupe. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha haidroponiki.

Mimea iliyopandwa kwenye ndoo kubwa nyeupe bila kutumia udongo imechipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi; pembeni kulikuwa kuna bomba linaopitisha maji, chakula pamoja na hewa inayosaidia kukua kwa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha haidroponi.

Mabomba yenye rangi nyeupe yenye matundu yanayootesha mimea bila kutumia udongo yamepangwa kwa utaratibu maalumu. Chini kukiwa kuna beseni kubwa lenye rangi nyeupe lenye mirija inayopeleka maji, chakula pamoja na hewa kwa ajili ya ukuaji wa mimea hiyo. Mimea hiyo imechipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha kisasa cha haidroponia .

Ndani ya shamba kubwa, mabomba meupe aliyolazwa chini yenye matundu, mimea iliyoota bila kutumia udongo imechipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Hii inaashiria kuwa hicho ni kilimo cha haidroponi.

Ndani ya shamba kubwa na la kisasa lenye mabomba mapya yaliyolazwa katika mpangilio maalumu, na matundu yanayotumika kuoteshea mimea bila kutumia udongo. Yameunganishwa kwa mirija inayoingiza chakula, maji, pamoja na hewa, unaosaidia ukuaji wa mimea hiyo. Mimea imekuwa na kuchipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi; hii inaashiria kuwa hicho ni kilimo cha kisasa cha haidroponi.

Mabomba maalumu yenye matobo, yenye makopo yanayosaidia kuotesha mimea bila kutumia udongo; yameunganishwa kwa mirija inayosaidia kupitisha maji, chakula pamoja na hewa kwa ajili ya ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha kisasa cha haidroponi.

Ndani ya shamba kubwa na la kisasa, mimea imepandwa katika vifaa maalum bila kutumia udongo. Mizizi yake inashuka katika mabeseni yaliyojaa maji yanayosaidia mimea hiyo kupata chakula. Hii inahashiria kuwa hichi ni kilimo cha haidroponi.

Ndani ya chumba maalumu beseni kubwa lenye rangi ya bluu likiwa na makopo yenye rangi nyeusi yanayotumika kuoteshea mimea bila kutumia udongo limeunganishwa na mirija inayoingiza chakula, maji, pamoja na hewa inayosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo, hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha kisasa cha haidroponi.

Ndani ya shamba kubwa na la kisasa, mabomba meupe yaliyolazwa yenye matobo, yanayotumika kuoteshea mimea bila kutumia udongo. Yameunganishwa na mirija inayoingiza chakula, maji na hewa kwa ajili ya ukuaji wa mimea hiyo. Mimea imekua na kuchipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha kisasa cha haidroponi.

Ndani ya shamba, mimea iliyopandwa bila kutumia udongo katika vitalu vyenye mashimo vimechipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Imeunganishwa kwa mirija inayopeleka chakula na maji katika mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha haidroponi.

Mabomba marefu meupe yaliyolazwa yenye matundu yanayotumika kuoteshea mimea bila kutumia udongo, mabomba haya yameunganishwa kwa milija inayopeleka maji na chakula na hewa inayosaidia ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria hiki ni kilimo Cha kisasa Cha haidriponi.

Mabomba meupe yenye matobo yanayotumika kuoteshea mimea bila kutumia udongo, yamepakwa vizuri kwa utaratibu maalumu. Yameunganishwa kwa mirija inayosaidia kupitisha maji, chakula pamoja na hewa, inayosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo; hii inaashiria kwamba hichi ni kilimo cha kisasa cha haidroponi.

Ndani ya shamba kubwa mimea iliyoota na kuchipua vizuri imepandwa bila kutumia udongo juu ya vitalu vyenye rangi nyeupe, imeunganishwa mirija yenye rangi nyeusi, inayopitisha maji na dawa zinazotumika kukuzia mimea hiyo, hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha haidroponi.

Ndani ya shamba kubwa na la kisasa, mabomba meupe yaliyopangwa kwa utaratibu maalumu, yenye makopo yenye rangi nyeusi, tayari yanayooteshea mimea bila kutumia udongo. Mabomba hayo yameunganishwa na mirija inayoingiza maji, chakula pamoja na hewa, katika vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha kisasa cha haidroponi.

Ndani ya shamba kubwa na la kisasa, mabomba meupe yenye matundu yanayotumika kuoteshea mimea bila kutumia udongo. Watu wawili wanaendelea na shughuli ya upandaji wa mimea hiyo, chini kukiwa kuna mabomba yanayoingiza maji, chakula pamoja na hewa inayosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha kisasa cha haidroponi.

Mabomba meupe, yaliyolazwa ndani ya shamba, mimea iliyoota bila kutumia udongo imechepua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Mabomba hayo yameunganishwa na mipira yenye rangi nyeupe inayoingiza maji, chakula pamoja na hewa inavyosaidia kukua kwa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha haidroponi.

Ndani ya shamba maalumu na la kisasa, mabomba yenye rangi nyeupe na kijivu yamepangwa katika mpangilio maalumu, yanayotumika kuoteshea mimea bila kutumia udongo. Mimea iliyochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi imeota na kustawi ndani ya mabomba hayo. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha haidroponi.

Ndani ya shamba kubwa mimea iliyopandwa bila kutumia udongo imeota na kuchipua vizuri kwa rangi ya kijani kibichi, imepangwa katika vitaru, mabomba yanayopitisha maji na hewa pamoja na chakula katika mimea hiyo hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha haidroponi.

Mabomba maalumu yenye rangi nyeupe, yenye matobo yanayotumika kuoteshea mimea bila kutumia udongo, yamepangwa kwa mpangilio maalumu. Yanaunganishwa na mirija inayosaidia kupitisha maji, chakula, pamoja na hewa, kwa ajili ya ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hicho ni kilimo cha kisasa cha haidroponi.

Mabomba marefu yenye rangi nyeupe, yenye matundu yenye makopo yanayootesha mimea bila kutumia udongo. Kukiwa na maji yenye virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha kisasa cha haidroponi.

Mabeseni yenye rangi nyeusi na nyeupe yakiwa na maji yenye rangi ya njano kuna mabomba yanayopita kutoa na kuingiza maji hayo maji hayo hutumika kukuuzia mimea inayoota bila kutumia udongo katika kilimo cha haidroponi, hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha kisasa cha haidroponi.

Ndani ya shamba kubwa mimea inayoota bila kutumia udongo imepandwa katika makopo na mizizi yake imetiririka katika beseni kubwa lenye rangi ya bluu lenye maji yenye virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha kisasa cha haidroponi.

Ndani ya shamba kubwa na la kisasa ndoo kubwa nyeusi yenye maji yenye virutubisho na chakula inayotumika kukuzia mimea inayoota bila kutumia udongo. Mizizi ya mimea hiyo imeshuka moja kwa moja ndani ya maji hayo kwa ajili ya kupata chakula, hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha kisasa cha haidroponi.

Ndani ya shamba kubwa na la kisasa, mabomba meupe yaliyo pangwa kwa utaratibu maalumu, yenye matundu yanayo otesha mimea bila kutumia udongo. Mimea hiyo imechipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, yameunganishwa kwa mirija inayo ingiza maji, chakula na hewa kwa ajili ya ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha sasa cha haidroponi.

Mimea iliyopandwa katika visahani bila kutumia udongo, vimewekwa juu ya mabomba yenye rangi nyeusi yanayopitisha maji, chakula pamoja na hewa kwa ajili ya ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha haidroponi.

Mabomba meupe yaliyolazwa chini yenye matundu yanayootesha mimea bila kutumia udongo yameunganishwa kwa mirija ya meusi inayosaidia kupitisha maji, chakula pamoja na hewa kwa ajili ya ukuaji wa mimea hiyo; hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha kisasa cha haidroponi.

Mabomba yenye rangi nyeupe yenye matobo yenye vikopo vyenye rangi nyeusi vinavyooteshea mimiea bila kutumia udongo, chini kukiwa na maji nyenye virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha kisasa cha haidroponi.

Shamba kubwa na la kisasa; lenye mabomba marefu meupe yaliyolazwa chini, mimea iliyoota bila kutumia udongo na kuchipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Chakula, maji pamoja na hewa vinapitishwa kupitia mabomba hayo na kusaidia ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha haidroponi.

Ndani ya banda kubwa lililoezekwa kwa bati ng'ombe wenye rangi nyeupe na madoa meusi, wamehifadhiwa kila mmoja katika sehemu yake. Wakila chakula kilichowekwa katika sehemu maalumu ya kulia, ng'ombe hawa hutumika kwa ajili ya kukamua maziwa na nyama. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha viwanda.

Zao la biashara aina ya vitunguu maji vilivyovunwa na kurundikwa pamoja katika rundo kubwa, vikiwa tayari kwaajili ya kupelekwa sokoni kwaajili ya kuuzwa au viwandani kwaajili ya kuchakatwa na kuzalisha bidhaa za aina mbalimbali. Hii inaashiria kuwa hicho ni kilimo cha viwanda.

Banda kubwa lenye mifugo aina ya ng’ombe wenye rangi nyeusi na nyeupe, waliohifadhiwa katika sehemu maalumu wakila chakula kilichowekwa katika sehemu maalumu ya kulia. Ng’ombe wanatumika kwa ajili ya maziwa na nyama, hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha viwanda.

Ndani ya shamba kubwa lililoezekwa kwa mabati likiwa lina mashine za aina mbalimbali. mimea aina ya uyoga iliyopandwa na kuchipua vizuri hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha viwanda.

Ndani ya banda kubwa lenye vifaranga wengi wenye rangi nyeupe pamoja na nyeusi wakila chakula na kunywa maji yaliyowekwa katika vifaa maalumu ndani ya banda hilo hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha viwanda.

Ndani ya banda kubwa, kuku wengi wenye rangi nyeupe walio kaa kwa mpangilio maalumu, wengine wamesimama na wengine wanakula katika sehemu ya kuhifadhia chakula. Hii inaashiria kuwa, hii ni sehemu inayojihusisha na kilimo cha viwanda.

Banda kubwa la ng'ombe wenye rangi nyeupe na nyeusi, waliowekwa katika mpangilio maalumu, wengine wakila katika sehemu maalumu ya kulia chakula. Ng'ombe hao hutumika kwa ajili ya maziwa na nyama. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha viwanda.

Shamba kubwa la mazao ya biashara aina ya mboga za majani ambazo zimepandwa katika mpangilio maalumu zimekua na kuchipua vizuri kwa rangi nzuri tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha viwanda.

Ndani ya banda kubwa lililoezekwa kwa bati kukiwa kuna ng'ombe wenye rangi nyeupe na nyeusi wakila katika sehemu maalumu ya kulia chakula. Ng'ombe hao hutumika kwa ajili ya maziwa na nyama. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha viwanda.

Zao la biashara aina ya vitunguu maji ambalo tayari limekwisha kuvunwa na kuweka katika sehemu moja, tayari kwa ajili ya kubebwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa au viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kuzalishwa bidhaa za aina mbalimbali. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha viwanda.

Zao la biashara aina ya nyanya, ambalo tayari limekwisha kuvunwa na kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kutoa bidhaa za aina mbalimbali, hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha viwanda.

Shamba kubwa la mazao ya biashara aina ya mboga za majani, zilizochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, tayari kwa ajili ya kuvuna na kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kuzalisha bidhaa mbalimbali. Hii inaashiria kuwa, hiki ni kilimo cha viwanda.

Mtu mmoja yupo ndani ya shamba kubwa la nyanya, iliyochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi na kufungwa kwa kamba zenye rangi ya bluu juu ya nguzo zilizo ndani ya shamba hilo. Hii inaashiria kuwa, hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Mwanaume mmoja aliyevalia koti lenye rangi ya bluu anapita katikati ya shamba kubwa na la kisasa lenye mimea iliyochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi na kuunganishwa kwa mirija yenye rangi nyeupe, hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha viwanda.

Zao la biashara aina ya nyanya ambazo tayari zimekwisha kuvunwa na kupelekwa kiwandani zimepangwa katika vibakuli maalum tayari kwa ajili ya kuchakatwa na kuzalishwa bidhaa mbalimbali, hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha viwanda.

Zao la biashara aina ya kabeji, ambalo limepandwa katika mpangilio maalumu katika shamba kubwa. kabeji hiyo imekua na kuchipua vizuri, tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kutoa bidhaa mbalimbali. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha viwanda.

Ng'ombe wawili wakiwa katika banda na kufungwa vifaa vya chuma shingoni, wakila chakula kilichowekwa katika sehemu maalumu ya kulia. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha viwanda.

Zao la biashara aina ya vitunguu maji, ambavyo tayari vimekwisha kuvunwa na kurundikwa kwa pamoja, tayari kwa ajili ya kusafirishwa kupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kuzalisha bidhaa za aina mbalimbali. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha viwanda.

Mwanaume mmoja yupo ndani ya trekta kubwa yenye rangi ya kijani, lilikuwa imefungwa kifaa kama jembe kinachotumika kulimia katika shamba hilo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha viwanda.

Shamba kubwa la mazao aina ya mahindi ambayo yamepandwa katika mstari mnyoofu, na kuchipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Mahindi hayo ambayo yakikomaa huvunwa na kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha viwanda.

Shamba kubwa na la kisasa lililojengwa kwa vitambaa vyeupe, ndani kukiwa na mimea iliyopandwa vizuri katika mistari minyoofu, imechipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha viwanda.

Shamba kubwa la mazao ya biashara aina ya chai yaliyopandwa katika mstari mnyoofu na kuchipua vizuri kwa rangi ya kijani kibichi, katikati kukiwa na njia zinazowezesha kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha viwanda.

Wanawake wawili waliobeba vikapu vikubwa mgongoni wamesimama katikati ya shamba kubwa la chai zilizochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, wanaendelea na shughuli ya uvunaji wa chai hizo hii inaashiria kuwa hii ni eneo inayojihusisha na kilimo cha viwandani.

Ndani ya banda kubwa na la kisasa, vifaranga wengi wamehifadhiwa ndani ya banda hilo, wanakula chakula kilichopo ndani ya banda hilo. Vifaranga hawa hukua kwa kutumia mitambo na mashine zilizopo ndani ya banda hilo, hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha viwanda.

Zao la biashara aina vitunguu maji ambavyo tayari vimekwisha kuvunwa na kurundikwa kwa pamoja, vingine vikiwa vimewekwa kwenye magunia tayari kwa ajili ya kusafirishwa kupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kutoa bidhaa za aina mbalimbali, hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha viwanda.

Shamba kubwa na la kisasa lililoezekwa kwa mfuko wa plastiki yenye rangi nyeupe. Ndani kuna vitaru vilivyopangwa vizuri katika mistari minyoofu. Mimea aina ya pilipili imekuwa na kuzaa kwa wingi, tayari kwa ajili ya kuchumwa na kupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha viwandani.

Mwanaume aliyevalia koti lenye rangi ya bluu, amesimama ndani ya shamba kubwa la mimea aina ya nyanya; iliyochipua na kustawi vizuri kwa rangi ya kijani kibichi, ikiwa imezaa matunda yenye rangi ya kijani. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha viwanda.

Trekta kubwa lenye rangi ya kijani, nyuma likiwa limefungwa kitu kama jembe; linalotumika kutifua udongo ndani ya shamba kubwa. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha viwanda.

Zao la biashara aina ya vitunguu maji ambavyo tayari vimekwisha kuvunwa na kuwekwa katika sehemu moja, watu wanaendelea na shughuli ya kuchambua vitunguu hivyo na kuviweka katika matenga yenye rangi ya bluu tayari kwa ajili ya kusafirisha kupeleka viwandani kwa ajili ya kuchakatwa, hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha viwanda.

Shamba kubwa lenye mimea iliyopandwa katika mstari mnyoofu na kuchipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Trekta kubwa lenye rangi ya kijani linapita katikati ya shamba hilo likimwagilia maji pamoja na dawa. Hii inaashiria kuwa hicho ni kilimo cha viwanda.

Shamba kubwa la mazao ya biashara aina ya mboga za majani, zilizopandwa vizuri katika mstari mnyoofu. Mboga hizo zimekua na kuchipua vizuri kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupeleka viwandani kwa ajili ya kuchakatwa. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha viwanda.

Ndani ya shamba kubwa na la kisasa, lenye mashine za aina mbalimbali, mimea aina ya uyoga iliyochipua katika viroba vyenye rangi nyeupe. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha viwanda.

Ndani ya banda kubwa la kuku, kuku wengi wenye rangi mbalimbali wakila na kunywa maji yaliyo wekwa katika sehemu maalum ya chakula ndani ya banda hilo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha viwanda.

Ndani ya banda kubwa; kuku wengi wenye rangi nyeupe, kila mmoja akila katika chakula kilicho chini ya banda hilo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha ufugaji.

Shamba kubwa la mazao ya biashara kama kabichi yaliyooteshwa vizuri katika vitalu kwa mstari mnyoofu. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Ndani ya shamba kubwa na la kisasa, lililoenekwa kwa hema yenye rangi nyeupe. Ndani kulikuwa kuna mimea iliyochipwa kwa rangi ya kijani kibichi, imepangwa katika vitalu kwa mistari mnyoofu. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha viwanda.

Shamba kubwa lenye mimea ya mahindi iliyo chipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, iliyopandwa katika mistari minyoofu. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha viwanda.

Ndani ya shamba kubwa na la kisasa, mimea iliyopandwa katika vitalu imechipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Chini kukiwa kuna mabomba meusi yaliyotumika kumwagilia mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha viwanda.

Wanawake wawili wapo ndani ya shamba kubwa la kilimo cha mazao ya biashara wamevalia makoti marefu yenye rangi ya bluu, wanaendelea na shughuli ya uvunaji wa mazao hayo na kuyahifadhi katika matendo yenye rangi nyekundu, hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha viwanda.

Ndani ya shamba kubwa na la kisasa mimea iliyopandwa katika mstari maalumu imekuwa na kuchipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Katikati kukiwa na njia inayowezesha katika kupita ili kumwagilia na kukagua mimea hiyo, hii naashiria kuwa hiki ni kilimo cha viwandani.

Ndani ya shamba kubwa lililolimwa kwa matuta yaliyopangwa katika mistari minyoofu. Katikati ya matuta hayo kuna mitaro inayotiilisha maji ili kuleta unyevu ndani ya shamba hilo, ili kusaidia mimea kukua hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha umwagiliaji.

Shamba kubwa lenye miche iliyochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, iliyopandwa katika matuta yaliyolimwa katika mistari minyoofu, katikati ya matuta hayo kukiwa na mabomba meusi yenye matobo yanayotiririsha maji ili kuleta unyevu unaosaidia katika ukuaji wa miche hiyo. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha kisasa cha umwagiliaji.

Ndani ya shamba kubwa mabomba meusi yaliyolazwa katikati ya shamba hilo yenye matobo yanayotoa maji na kutiririsha katika udongo wa shamba hilo, ili kuweka unyevu katika shamba hilo kusaidia ukuaji wa mimea. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha umwagiliaji.

Ndani ya shamba kubwa na la kisasa lenye mimea iliyochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Chini kukiwa na mabomba meusi yaliyolazwa yanayotumika kumwagilia katika mimea hiyo, hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha umwagiliaji.

Shamba kubwa lenye mimea iliyopandwa vizuri katika matuta kwa mistari minyoofu katikati ya matuta hayo kuna mabomba meusi yaliyolazwa na kutobolewa matundu yanayotiridhisha maji katika shamba hilo hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha umwagiliaji.

Shamba lililopandwa miche iliyochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi liyokuwa imeunganishwa kwa mabomba yanayotiririsha maji kwa ajili ya kumwagilia miche hiyo, hii inaashiria kuwa hicho ni kilimo cha umwagiliaji.

Shamba kubwa lenye mimea iliyochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, mabomba meusi yaliyolazwa ndani ya shamba hilo yenye matundu yanayotiririsha maji ili kuleta unyevu katika udongo huo, hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha umwagiliaji.

Kitalu kikubwa kilicholimwa na kutengenezwa vizuri, chini kukiwa kuna mabomba meusi yaliyo lazwa, yanayo saidia kumwaga maji katika kitalu hicho. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha umwagiliaji.

Shamba kubwa, lililolimwa kwa matuta yaliyopangwa katika mistari minyoofu, katikati kukiwa na mabomba yanayotiririsha maji na kuleta unyevu katika shamba hilo. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha umwagiliaji.

Ndani ya shamba kubwa na la kisasa mimea iliyochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi imepandwa katika mstari mnyoofu, pembeni kukiwa na mabomba yanayotumika kutoa maji yanayomwagiliwa katika eneo hilo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha umwagiliaji.

Shamba kubwa lililolimwa kwa matuta yaliyopangwa kwa mistari minyoofu, mimea iliyochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi imepandwa pia kwa mistari minyoofu. Katika shamba hilo kuna mabomba yaliyolazwa yenye rangi nyeusi na matobo yanayosaidia kutiririsha maji ndani ya shamba hilo, hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha umwagiliaji.

Shamba kubwa lenye mimea iliyopandwa katika vitalu; mwanaume mmoja amechuchumaa pembeni ya shamba hilo, akiunganisha mabomba yenye rangi nyeusi; yaliolazwa ndani ya shamba hilo yanayotumika kumwagilia. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha umwagiliaji.

Mazao yaliyopandwa katika mstari mnyoofu. Kati ya mstari mmoja na mstari mwingine, kuna mabomba marefu yenye rangi nyeupe yanayotumika kumwagilia kwa unyevunyevu ndani ya shamba hilo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha umwagiliaji.

Shamba kubwa lililolimwa kwa matuta yaliyopangwa kwa mistari minyoofu, katikati ya matuta hayo kuna mabomba yaliyolazwa yanayotoa unyevu katika matuta hayo. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha umwagiliaji.

Shamba kubwa lenye mimea iliyopandwa katika mstari mnyoofu, kukiwa na mrija wenye rangi ya bluu, umetobolewa matundu na kuunganishwa vimirija vidogovidogo vyenye rangi nyeusi, ambavyo vinasaidia katika kumwagilia mimea iliyo katika shamba hilo. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha umwagiliaji.

Shamba kubwa lenye mimea iliyopandwa kwa utaratibu maalumu na kuchipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi katikati ya mimea hiyo kukiwa kuna mabomba yenye rangi nyeusi yenye matobo yanayotiririsha maji kwa ajili ya kuleta unyevu inayosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo hii inaashiria kuwa hicho ni kilimo

Shamba kubwa lililopandwa mimea katika matuta yaliyolimwa kwa mstari mnyoofu. Mimea imechipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, imeunganishwa mabomba yanayopitisha maji na kutiririshia katika shamba hilo. Hii inasaidia ili kuleta unyevu katika shamba hilo. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha umwagiliaji.

Ndani ya shamba kubwa lenye mimea ya mahindi; lililopandwa kwa mistari minyoofu na kuchipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, kuna mabomba yaliyolazwa yanayotiririsha maji kwenda kwenye mahindi hayo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha umwagiliaji.

Ndani ya shamba kubwa na la kisasa, lenye mimea iliyochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Katikati ya shamba hilo kuna mabomba maalumu yenye rangi nyeupe; yaliyolazwa ndani ya shamba hilo, yanayotumika kutoa unyevu kwa ajili ya kusaidia ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha umwagiliaji.

Shamba kubwa lililolimwa kwa vitalu vilivyopangwa katika mstari mnyoofu. Vikiwa na mimea iliyochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Mabomba meusi yaliyolazwa yanayotumika kumwagilia shamba hilo, hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha umwagiliaji.

Shamba kubwa la mahindi yaliyopandwa vizuri katika mstari mnyoofu, wanaume wawili walioshika mirija miwili inayotoa maji wakimwagilia mahindi hayo ili kusaidia ukuaji wa mahindi hayo, hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha umwagiliaji.

Ndani ya shamba kubwa lililolimwa kwa matuta yaliyopangwa katika mstari mnyoofu. Katikati ya matuta hayo kuna mabomba meusi yanayotiririsha maji ili kuleta unyevu katika shamba hilo na kusaidia katika ukuaji wa mimea inayopandwa katika shamba hilo. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha kisasa cha umwagiliaji.

Shamba kubwa la mimea ya mahindi iliyopandwa kwa msitari mnyoofu imechipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, pembeni kukiwa kuna bomba jeupe linalotirirsha maji katika mahindi hayo, hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha umwagiliaji.

Shamba kubwa lenye mimea iliyochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, kukiwa na mabomba yenye rangi nyeusi yaliyolazwa ndani ya shamba hilo yanayosaidia kutoa maji katika shamba hilo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha umwagiliaji.

Shamba kubwa yenye mimea iliyochipua kwa rangi ya kijani kibichi kukiwa na mabomba meusi yaliyolazwa katikati ya shamba hilo, yametobolewa matundu yanayotoa maji kumwagilia shamba hilo; hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha umwagiliaji.

Madhaari iliyozungukwa kwa uoto wa nyasi nzuri zenye rangi ya kijani kibichi, mlima uliopambwa kwa miti yenye rangi nzuri ya kijani kibichi, pamoja na anga yenye mawingu yenye rangi nyeupe na ya bluu.

Mandhari iliyopambwa kwa miti iliyochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi milima pamoja na bwawa lililojaa maji, pia kuna anga lina mawingu yenye rangi ya bluu na nyeupe hii inaashiria kuwa hii ni mandhari ya milimani.

Eneo kubwa lililofunikwa kwa uoto wenye rangi nzuri ya kijani kibichi, miti mingi pamoja na milima, anga lenye mawingu yenye rangi nyeupe na bluu. Hii inaashiria kuwa hili ni eneo la misitu.

Eneo kubwa la wazi lenye nyasi fupi zenye rangi ya kijani kibichi, miti ya vichaka pamoja na milima, kukiwa na wanyama kama vile pundamilia, swala pamoja na wanyama wengine wakila nyasi hizo. Hii inaashiria kuwa hili ni eneo litumikalo kama hifadhi ya wanyamapori.

Mandhari yenye miti mingi iliyochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, vichaka pamoja na nyasi fupi mbele kukiwa kuna milima na anga yenye rangi ya bluu na mawingu meupe; hii inaashiria kuwa hili ni eneo la ikweta.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na miti yenye rangi nzuri ya kijani kibichi, nyasi pamoja na vichaka katikati kukiwa kuna mto unaotiririsha maji yake. Hii inaashiria kuwa hili ni eneo lenye hali ya hewa ya ikweta.

Mandhari yenye vichaka, miti, nyasi fupi zilizokauka pamoja na milima, katikati kukiwa na barabara ya vumbi inayotenganisha eneo moja na eneo nyingine, hii inaashiria kuwa hii ni mandhari ya savana.

Mandhari iliyozungukwa na nyasi fupi, miti mirefu iliyochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, kwa mbele kukiwa na mlima unaonekana uliofunikwa na anga ya bluu na kutoa theruji yenye rangi nyeupe. Hii inaashiria kuwa hii ni hali ya hewa ya ikweta.

Mandhari iliyopamba kwa miti iliyochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, pamoja na mawe makubwa yaliyobebana, milima pamoja na anga lenye rangi nyeupe na bluu.

Eneo kubwa la wazi lenye uoto wa nyasi fupi zenye rangi nzuri ya kijani kibichi pamoja na miti iliyochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi katikati kukiwa na mifereji inayopitisha maji, milima pamoja na anga lenye rangi nyeupe. Hii inaashiria kuwa hili ni eneo la misitu.

Mandhari ya msituni iliyozungukwa na miti mirefu yenye rangi ya kijani kibichi, pembeni kukiwa na mto unaotiririsha maji hii inaashiria kuwa hii ni sehemu ya msitu.

Mandhari iliyo zungukwa na vichaka, miti mifupi pamoja na ardhi iliyo kauka. Mbele kukiwa kuna milima na anga la bluu, hii inaashiria kuwa hili ni eneo la savana.

Mandhari yenye nyasi fupi zenye rangi ya kahawia, miti iliyochipua kwa rangi ya kijani katikati kukiwa na barabara ya vumbi inayowezesha watu kupita pamoja na anga lenye mawingu ya rangi ya bluu na nyeupe, hii inaashiria kuwa ni mandhari ya savana.

Eneo kubwa la wazi lenye nyasi fupi zenye rangi nzuri ya kijani kibichi, miti pamoja na vichaka, pundamilia wa kila nyasi katika eneo hilo; hii inaashiria kuwa hili ni eneo la ikweta.

Mandhari ya misitu iliyopambwa kwa nyasi fupi; zilizochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi na miti yenye rangi nzuri ya kijani kibichi, kwa mbele kukiwa kuna milima inayopamba mandhari hiyo. Hii inaonyesha kuwa hii ni mandhari ya misitu.

Mbuzi watatu wapo ndani ya shamba, pembeni kukiwa kuna mahindi yaliyostawi kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Mwanaume mmoja aliyevalia mavazi ya bluu, amemshika mbuzi mmoja, akimlisha kitu fulani. Hii inaashiria kuwa, hichi ni kilimo cha ufugaji.

Ndani ya banda lililotengenezwa kwa mbao, mbuzi watano wamehifadhiwa ndani ya banda hilo wakila majani yenye rangi ya kijani kibichi; yaliyohifadhiwa katika moja ya sehemu ya banda hilo. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na ufugaji wa wanyama.

Mbuzi wawili wapo ndani ya banda, wakila majani yaliyohifadhiwa katika sehemu maalumu ya kulia. Hii inaashiria kuwa, hili ni eneo linalojishughulisha na ufugaji wa mifugo.

Banda kubwa la mbao lenye mbuzi wenye rangi nyeupe na nyeusi, wakila chakula kilichowekwa katika sehemu maalumu ya kulia. Mbuzi hao hutumika kwa ajili ya chakula na nyama. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na ufugaji wa mifugo.

Mbuzi na kondoo wenye rangi nyeupe na wengine wakiwa na rangi nyeupe na madoa meusi, wapo ndani ya banda maalumu lililo zungushiwa mabanzi. Wengine wamelala na wengine wakiwa wamesimama, hii ina ashiria kuwa hiki ni kilimo cha ufugaji.

Kuku wengi wenye rangi nyekundu na nyeusi, wapo nje ya banda. Mwanaume mmoja aliyevalia koti lenye rangi nyekundu na bluu ameshika kuku wawili mikononi mwake, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na ufugaji wa kuku.

Mwanaume mmoja aliyevalia koti refu lenye rangi ya kijani na suruali ya bluu mkononi akiwa ameshika kiroba chenye rangi ya kijani amesimama mbele ya bata wengi wenye rangi nyeupe, hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mifugo.

Kuku wengi wenye rangi ya ugoro na nyeupe pembeni kukiwa na mayai yaliyowekwa katika mafungu, mafungu mwanaume mmoja aliovalia koti lenye rangi ya bluu, anawapatia matikiti kuku hao kwa ajili ya chakula hii inaashiria kuwa hii ni eneo inayojihusisha na ufugaji.

Kuku wenye rangi nyeupe na rangi nyekundu, wamesimama juu ya nyasi fupi zenye rangi nzuri za kijani kibichi. Hii inaashiria kuwa, hii ni sehemu inayojihusisha na ufugaji wa kuku.

Mwanaume na mwanamke waliovalia makoti yenye rangi nyeupe wapo ndani ya banda la kuku wakiwapa chakula, kuku wenye rangi mbalimbali kama vile nyekundu, nyeupe pamoja na nyeusi, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojishughulisha na ufugaji wa wanyama.

Ndani ya banda kubwa kuku wengi waliohifadhiwa katika mabanda yao wakila chakula kilichowekwa kwenye vifaa vilivyo mbele ya mabanda hayo. Watu wawili wapo ndani ya mabanda hilo wakikagua kwa makini maendeleo na ukuaji wa kuku hao. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha ufugaji wa mifugo.

Ndani ya banda kubwa la kufugia kuku wengi wenye rangi nyeupe wamepangwa kwa mpangilio maalumu katika mabanda yao, pembeni kukiwa kuna vifaa vya chakula na maji vinavyotumiwa katika banda hilo, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojishughulisha na ufugaji wa kuku.

Eneo kubwa lililozungushiwa uzio, linalojishughulisha na ufugaji wa bata. Pembeni kukiwa kuna bwawa, bata baadhi wanaendelea kuogelea ndani ya bwawa hilo. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na ufugaji wa bata.

Ndani ya banda kubwa la kuku mwanaume mmoja aliyevalia koti lenye rangi ya bluu akikata matikiti na kuwalisha kuku hawa, pembeni kukiwa na mayai yaliyowekwa kwa mafungumafungu. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na ufugaji.

Bata wenye rangi nyeupe na nyeusi wamesimama mbele ya banda wa kila chakula kilichowekwa katika sehemu maalumu ya kulia, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na ufugaji wa bata.

Mazao ya biashara aina ya mahindi yaliyovunwa na kuwekwa katika viroba, huku mengine yakipakiwa katika ghala. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mbegu.

Mbegu zilizohifadhiwa ndani ya kifungashio chenye rangi ya kijani na nyeupe, chenye maandishi ya rangi ya kijani na nyeupe pamoja na picha ya zao linalopatikana baada ya mbegu hiyo kukua, hii inaashiria kuwa hii ni kilimo cha mbegu.

Mabeseni yenye rangi nyeusi yaliopangwa katika mistari minyoofu. Miche iliyochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha mbegu.

Mbegu za mapapai zilizohifadhiwa ndani ya kifungashio chenye rangi ya kijani na maua maua ya kijani juu kikiwa kina maandishi yenye rangi nyeusi na ya kijani pamoja picha ya mapapai, hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mbegu.

Pakti ya mbegu yenye rangi ya kijani na njano, na maandishi yenye rangi nyeupe, kijani pamoja na meusi, pamoja na picha ya mmea unaopatikana baada ya mbegu hizo kupandwa na kukua. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mbegu.

Mbegu zilizohifadhiwa katika pakiti yenye rangi ya "orange", bluu pamoja na nyeupe; ikiwa maandishi yenye rangi nyekundu, kijani pamoja na meusi, pamoja na picha ya mmea unaotokana na mbegu hizo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mbegu.

Shamba kubwa lililopandwa miche iliyochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi; katikati kukiwa kuna mabomba meusi yenye matobo yanayotiririsha maji ili kuleta unyevu unaosaidia katika ukuaji wa miche hiyo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mbegu.

Shamba kubwa na la kisasa linalojihusisha na kilimo cha mbegu, mimea uliyopandwa katika mstari mnyoofu na kuchipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha mbegu.

Ndani ya chumba maalumu chenye vikopo vingi vyenye rangi nyeusi vilivyopangwa kwa msitari mnyoofu juu ya meza vikiwa na miche iliyochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mbegu.

Mbegu zilizohifadhiwa katika pakiti yenye rangi ya njano, kijani pamoja na nyeupe, yenye maandishi ya kijani pamoja na meusi, pamoja na picha ya mmea unaotokana na mbegu hizo. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha mbegu.

Pakiti za mbegu zilizoning'inizwa zikiwa na rangi nyeupe pamoja na vimistari vyenye rangi ya njano, maandishi yenye rangi nyeusi pamoja na picha ya mmea unaotokanana na mbegu hizo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mbegu.

Nafaka za aina mbalimbali kama vile maharage mahindi njugu pamoja na choroko zilizowekwa katika viroba kwa mpangilio maalum hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mbegu

Mbegu za mahindi, ambazo tayari zimekwisha kuvunwa na kuwekwa katika magunia meupe yaliyopangwa kwa utaratibu maalumu. Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wanaendelea na shughuli ya upandaji wa magunia hayo. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha mbegu.

Ndani ya shamba kubwa na la kisasa, miti iliyopandwa katika mistari minyoofu imechipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha mbegu.

Mbegu zilizohifadhiwa katika pakti zenye rangi nyeupe na ufuto wenye rangi ya njano na nyekundu. Zikiwa zinamaandisha yenye rangi nyeusi, pamoja na picha ya mmea unaotokana na mbegu hizo; hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mbegu.

Mbegu zilizohifadhiwa katika paketi zenye rangi nyeupe zikiwa na maandishi yenye rangi nyeusi pamoja na picha ya mmea unaopatikana baada ya kupandwa kwa mbegu hiyo ,hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mbegu.

Ndani ya shamba kubwa na la kisasa, lililoezekwa kwa vitambaa vyenye rangi nyeupe, miti iliyochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi imepandwa vizuri katika mistari minyoofu. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha mbegu.

Mbegu zilizohifadhiwa katika pakiti yenye rangi nyeupe na nyekundu, ikiwa na maandishi yenye rangi ya bluu, njano pamoja na meusi, picha ya mmea unaotokana na mbegu hizo. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha mbegu.

Mbegu za maharage, mahindi, njugu mawe na mimea ingine vilivyovunwa na kuhifadhiwa kwenye mifuko nimepangwa vizuri kwa utaratibu maalumu, hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mbegu.

Mabeseni makubwa kwa madogo yenye rangi nyeusi yamehifadhiwa ndani ya chumba fulani. Yamepandwa miche iliyochipua kwa rangi ya kijani kibichi, hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mbegu.

Wanaume wapo ndani ya shamba kubwa, wanaendelea na shughuli ya upandaji wa miche katika kitalu maalumu kilichopo mbele yao. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha mbegu.

Pakiti inayotumika kuhifadhi mbegu; yenye rangi ya njano pamoja na kijani, ikiwa na maandishi yenye rangi ya njano na meusi pamoja na picha ya mmea baada ya mbegu hizo kukua. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mbegu.

Ndani ya shamba kubwa na la kisasa lenye mitambo ya aina mbalimbali vitalu vilivyopangwa katika mpangilio maalum, miche imeota ndani ya vitalu hivyo hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha mbegu.

Ndani ya shamba kubwa na la kisasa lililopandwa vitaru vya aina mbalimbali vyenye mbegu za aina mbalimbali zilizotibiwa kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mbegu.

Ndani ya shamba kubwa, vitalo maalum vyenye makoko yenye rangi nyeusi vilivyo pangwa vizuri vimechipua kwa miche yenye rangi nzuri ya kijani kibichi. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na kilimo cha mbegu.

Shamba lenye miche iliyopandwa katika utaratibu maalumu, iliyochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha mbegu.

Nafaka aina ya maharage ya aina mbalimbali, yamevunwa na kuhifadhiwa kwenye kikapu. Maharage hayo hutumika kama mbegu wakati wa kilimo. Hii inaashiria kuwa, hichi ni kilimo cha mbegu.

Mbegu za aina mbalimbali zilizo hifadhiwa katika pakiti yenye rangi ya kijani na nyeupe zenye maandishi yenye rangi ya kijani na meusi pamoja na picha ya mimea inayotokana na mbegu hizo, hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mbegu.

Mbegu zilizohifadhiwa; ndani ya kikopo kilichotengenezwa kwa bati, kikopo hicho kikiwa kina maandishi yenye rangi ya njano na nyeupe, pamoja na picha ya mmea utakaoota baada ya mbegu hizo kupandwa. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mbegu.

Mbegu zilizohifadhiwa katika vipakiti vyenye rangi nyeupe, vikiwa na maandishi meusi pamoja na picha ya mmea unaopatikana katika mbegu hizo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mbegu.

Shamba kubwa lenye miche iliyo pandwa katika mistari minyoofu na kuchipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi katikati ya miche hii kukiwa kuna mabomba meusi yaliyo lazwa na yenye matundu yanayo tiririsha maji ili kuleta unyevu unao saidia ukuaji wa miche hiyo, hii ina ashiria kuwa hichi ni kilomo cha mbegu.

Shamba kubwa lenye miche iliyochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi imepandwa katika matuta yaliyolimwa katika mistari minyoofu pembeni kukiwa kuna mabomba yanayotiririsha maji kwa ajili ya kumwagilia na kuleta unyevu katika miche hii hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mbegu

Pakiti ya mbegu, yenye rangi ya kijani pamoja na rangi ya dhahabu, ikiwa na maandishi yenye rangi ya kijani na meusi, pamoja na picha ya mmea unaotokana na mbegu hizo. Hii ina ashiria kuwa hichi ni kilimo cha mbegu.

Mbegu za aina mbalimbali zilizohifadhiwa katika mifuko yenye rangi ya kaki na maandishi ya rangi nyeusi iliyopangwa kwa utaratibu maalumu na juu ya kila mfuko kukiwa kuna mfano wa mbegu ya mimea hiyo, hii inashiria kuwa hichi ni kilimo cha mbegu.

Mbegu zilizo hifadhiwa katika kifungashio, kikiwa na maandishi yenye ya rangi ya njano, nyekundu, pamoja na meusi pamoja na picha ya mmea unao patikana baada ya kupandwa kwa mbegi hiyo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mbegu.

Mbegu zilizohifadhiwa katika kifungashio chenye rangi ya njano na kijani, juu kukiwa kuna maandishi yenye rangi ya njano, kijani na nyeusi, pamoja na picha ya mmea unaopatikana baada ya kukua kwa mbegu hizo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mbegu.

Kifungashio chenye rangi ya njano na kijani juu kikiwa na maandishi yenye rangi nyeusi na kijani, pamoja na picha ya mimea inayopatikana baada ya kupanda mbegu hizo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kiwanda kinachohusika na uzalishaji wa mbegu za aina mbalimbali.

Mbegu zilizohifadhiwa ndani ya kifungashio chenye rangi ya kaki, kilichowekwa juu ya meza, chenye maandishi yenye rangi nyekundu na kijani. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha mbegu.

Shamba kubwa lililolimwa matuta yaliyopangwa katika mistari mnyoofu miche iliyochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, katikati kukiwa na mabomba meusi yaliyolazwa yanayotirirsha maji kwa ajili ya kuleta unyevu katika miche hiyo ,hii inaashiria hiki ni kilimo cha mbegu.

Ndani ya shamba kubwa na la kisasa vitalu vilivyopangwa kwa mpangilio maalumu na kukatwa katika vyumba vidogo vidogo. Miche iliyochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi imeota ndani ya vitalu hivyo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mbegu.

Shamba kubwa lililopandwa miche iliyochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi miche hiyo ikiwa imepandwa katika mstari minyoofu pembeni kuwa kuna mabomba meusi yenye matobo yanayotiririsha maji katika shamba hilo, hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mbegu.

Duka kubwa linalo jishughulisha na uuzaji wa mbegu za aina mbalimbali, mbegu hizo zimehifadhiwa katika viroba, maboksi na makopo ya aina mbalimbali na kuwekewa lebo inayo tambulisha aina na mbegu hio. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na kilimo na uuzaji wa mbegu za mazao ya aina mbalimbali.

Shamba kubwa lililolimwa kwa matuta yaliyopangwa katika mistari minyoofu, miche iliyochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Katikati ya miche kukiwa kuna mabomba yanayotiririsha maji kwa ajili ya kuleta unyevu unaosaidia katika ukuaji wa miche hiyo. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha mbegu.

Mbegu zilizo hifadhiwa katika bahasha yenye rangi ya kaki, yenye maandishi yenye rangi nyekundu, zambarau pamoja na kijani, hii ina ashiria Kuwa hiki ni kilimo cha mbegu.

Pakiti ya mbegu yenye rangi ya njano pamoja na kijani ikiwa na maandishi yenye rangi nyeusi, kijani pamoja na njano pamoja na picha ya mmea inayotoka na mbegu hizo hii inaashiria kuwa hicho ni kilimo cha mbegu.

Ndani ya shamba kubwa linalojihusisha na kilimo Cha mbegu, miche viliyochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi imepandwa kwa mistari minyoofu katika beseni kubwa jeupe, inaashiria kuwa hii ni sehemu inajihusisha na kilimo mbegu.

Miche iliyochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi imepandwa katika vitalu vilivyotengenezwa katika mstari mnyoofu juu kukiwa kuna mabomba yenye rangi nyeusi yaliyolazwa yanayotumika kumwagilia katika miche hiyo, hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mbegu.

Mbegu za aina mbalimbali zimewekwa kwenye vibakuli; zimepangwa juu ya meza kwa mpangilio maalumu. Kila kibakuli kikiwa kina kikaratasi chenye maandishi, kinachotambulisha mbegu hiyo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mbegu.

Ndani ya shamba kubwa na la kisasa linalojishughulisha na ulimaji wa mbegu za aina mbalimbali, ndani ya vitaru maalumu miche iliyochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojishughulisha na kilimo cha mbegu.

Mbegu zilizohifadhiwa katika kifungashio chenye rangi ya njano na kijani. Juu kikiwa kina maandishi yenye njano na meusi pamoja na picha unavyochipua baada ya mbegu hizo kupandwa. Hii inaashiria kuwa hichi ni kiwanda kinachotumika na utengenezaji wa mbegu za aina mbalimbali.

Mwanaume mmoja aliyevalia suruali nyeusi na sweta yenye rangi ya bluu, amesimama katikati ya uwanja nyuma yake kukiwa kuna banda limetengenezwa kwa mbao na kuezekwa kwa bati; pembeni kukiwa na mbwa wawili walio simama. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojishughulisha na shughuli za ufugaji wa mifugo.

Mabanda yaliyotengenezwa kwa mbao pamoja na kuezekwa kwa bati yenye madirisha na milango. Mabanda haya yanatumika kwa ajili ya ufugaji wa wanyama kama mbwa na paka, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na ufugaji wa wanyama.

Banda lililotengenezwa kwa mbao na kuwezekwa kwa bati ni banda litumikalo kufugia wanyama kamavile mbwa na paka, pembeni kukiwa na mabakuli yanayotumika kuwekea chakula na maji kwajili ya wanyama hao. Hii inahashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na ufugaji wa mifugo.

Banda lililotengenezwa kwa mbao, juu kukiwa na mbwa mwenye rangi nyeusi amesimama ndani ya banda hilo. Pembeni kukiwa na mabakuli yanayotumika kuwekea chakula, cha mbwa huyo. Hii inaashiria kuwa, hii ni sehemu inayojihusisha na utoaji wa huduma kwa mifugo.

Banda lililotengenezwa kwa mbao na kuezekwa kwa bati. Mbwa mweusi amesimama kwenye mlango wa banda hilo; akiwa amefungwa mkanda mwekundu shingoni. Hii inaashiria kuwa, hii ni sehemu inayojihusisha na ufugaji wa wanyama aina ya mbwa na paka.

Mabanda yaliyotengenezwa kwa mbao na kuezekwa kwa bati yenye milango na madirisha. Mabanda hayo hutumika kwa ajili ya kufugia wanyama kama vile:- mbwa na paka. Hii inaashiria kuwa ni sehemu inayojihusisha na ufugaji wa mifugo aina ya mbwa na paka.

Mbwa aliyetoa ulimi nje yupo ndani ya banda maalumu lililotengenezwa kwa vyuma pamoja na wavu. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na ufugaji wa mifugo ya aina mbalimbali.

Mabanda yaliyotengenezwa vizuri na kuzungushiwa uzio wa bati yanaonekana kuwa ni mabanda yanayotumika kufugia wanyama kama vile mbwa na paka. Banda la juu likiwa lina mbwa wawili wamesimama katikati ya mabanda hayo. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na ufugaji wa wanyama kama vile mbwa na paka.

Mnyama aina ya twiga amesimama ndani ya uzio ametoa ulimi nje nyuma yake kukiwa na nyasi fupi zilizoanza kukauka, pamoja na miti mirefu yenye majani yalioanza kukauka. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihisisha na uhifadhi wa hifadhi ya wanyapori.

Mwanaume mmoja aliyevalia koti refu lenye rangi ya kijani na kofia nyeupe. Mkononi ameshika chupa mbili zenye maziwa, moja akimnywesha tembo maziwa hayo. Pembeni kukiwa kuna miti mirefu yenye rangi nzuri ya kijani kibichi. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uhifadhi wa wanyama pori.

Mnyama aina ya ngedere aliyoketi juu ya jiwe akila majani yaliyochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, nyuma yake kukiwa kuna miti pamoja na vichaka vilivyochipua kwa rangi nzuri ya rangi ya kijani kibichi. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayotumika kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.

Mnyama aina ya twiga, akiwa amesimama juu ya nyasi fupi zenye rangi ya kijani. Pembeni akiwa amezungukwa na miti mirefu yenye majani yenye rangi ya kijani. Pembeni kukiwa kuna kifaa kinachotumika kuwekea chakula kwa ajili ya wanyama hao. Hii inaashiria kuwa, hii ni sehemu inayojishughulisha na uhifadhi wa wanyama pori.

Mnyama aina ya ngedere amesimama juu ya mti, nyuma yake kukiwa kuna vichaka vyenye nyasi zilizokauka na zingine zikiwa zina rangi ya kijani. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uhifadhi wa wanyamapori.

Ndani ya eneo kubwa linalotumika kama hifadhi ya wanyama wa porini yenye miti mirefu iliyochipua kwa rangi ya kijani kibichi na nyasi fupi, imezungushiwa fensi ya chuma, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayotumika kama hifadhi ya wanyama pori.

Mnyama aina ya nyani mwenye rangi nyeusi, aliyesimama katikati ya nyasi fupi zenye rangi nzuri ya kijani kibichi. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uhifadhi wa wanyama pori.

Ndege mwenye miguu mirefu pamoja na rangi nyeupe na nyeusi, amesimama juu ya nyasi fupi zilizochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, nyuma yake kukiwa kuna nyasi kavu na nyasi zenye rangi ya kijani. Hii inaashiria kuwa, hii ni sehemu inayojisisha kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wamesimama pembeni ya uzio ndani ya uzio kukiwa na tembo wanaochefua udongo na kutimua mavumbi. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayotumika kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.

Ndege mwenye rangi nyeupe na nyeusi amesimama juu ya mti mkavu pembeni kukiwa na mti wenye miba wenye vimajani vichache vyenye rangi ya kijani, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayotumika kama hifadhi ya wanyamapori.

Ndege wawili wenye rangi nyeupe na nyeusi; mmoja amepaa kwa urefu fulani na mwingine amesimama katika nyasi fupi zilizochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Mbele yao kukiwa kuna mto unaotiririsha maji. Hii inaashiria kuwa hii ni hifadhi ya wanyama wa porini.

Eneo kubwa, yenye vichaka pamoja na nyasi fupi zenye rangi ya kijani. Mnyama aina ya swala amesimama ndani ya eneo hilo akila majani mafupi yenye rangi ya kijani. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayotumika kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.